Kuna watu walio shambani .Watu hawa wamevaliamaski wamebeba tangi kwenye mgongo. Wamevalia gambuti watu wenyewe wandaenda wakimwagilia katika mimea.

Kuna mmama na mbaba, mmama ameshikilia mkono wa mtoto, mbaba ameshikilia mtoto miguu. Miguu ya mtoto imekanyaga katika sakafu, sakafu iliyotandikwa samawati. Karibu na mguu ya mama kuna mpira unaotumiwa kucheza raga.

Kuna mikono miwili, mkono mmoja ni wa mgonjwa ameshikilia mkono wa muuguzi, mkono wa muuguzi umevalia kiguo cheupe, muuguzi ana saa mkononi, mgonjwa anafungwa mishipa, mgonjwa ameshikilia muuguzi.

Chupa cheupe chenye kibanio ya rangi ya samawati na nyeusi kilichoandikwa high potency Vitamin D 100 IU for bone health kimelala chini kwenye sakafu nyeupe, kando yake kuna tembe za dawa, tembe zenyewe za rangi ya nyeupe.

Kuna watu wawili. Mtu mmoja ameketi katika kiti, mwingine amesimama amevalia sare ya samawati. Halafu kuna kiti nyuma ya aliyesimama. Halafu, ule alioketi amejiegemea mbele wake katika kidawati cheupe.

Box tatu za dawa, mbili zimelalishwa sakafuni nyingine ipo juu ya nyingine ,Moja imesimamishwa kwenye jipao cha color nyeupe, box zenyewe imeandikwa Vyvac MMR, Measles Mumps and Rebella Vaccine .

Kuna wanawake wawili, mmoja amesimama ndani ya shimo akona maji kwenye sufuria, mmoja amesimama juu ya shimo ameshika mitungi miwili. Hapo nyuma kuna mitungi tatu, hata hapo mahali kunakaa ukame ju hakuna mti.

Kuna kichupa kilichowekwa kibanio kilichoandikwa Zefania life herbal clinic detox . Kichupa chenyewe kimechorwa sehemu za mwili za binadamu. Kichupa chenyewe ni cheupe. Kimefungwa na kibanio kilichoandikwa security seal .Kimewekezwa juu ya kitu cheusi.

Kuna mikono minne. Mkono moja umevalia shati ya nyekundu. Mkono mwenyewe unakaa wa mtoto . Mkono moja aliyevalia shati ya samawati . Anapaka mtoto kitu kwa kidole kidogo. Anampaka kutumia kalamu.

Kuna nesi aliyevalia barakoa ameshika sindano, sindano yenyewe ameiwekea kwenye dawa ipo mkononi, nesi mwenyewe amefunga macho. Kando ya nesi kuna dirisha, dirisha lenyewe lenye rangi ya samawati, limejengwa kwa kioo na vyuma, vyuma ndivyo vya samawati.